Migomba wachanga wamepandwa kwenye vikopo vya plastiki vyeusi na kupangwa kwa mpangilio wa karibu, majani yake mapana ya kijani yanadhihirisha ukuaji wa awali katika mazingira ya udhibitiwa. Taswira hii ya kilimo huakisi uzalishaji endelevu na utunzaji wa mimea tangu hatua za mwanzo.

Mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa kwa bomba na container la wazi linalopokea maziwa kutoka kwa ng'ombe, vipimo kwenye container vinaonyesha kiasi kinachokusanywa, mazingira ni ya shamba la maziwa lenye usafi na utaratibu wa kiteknolojia.

Mgomba wenye majani mapana yamezaa shada nzito la ndizi mbichi za kijani zilizoning'inia. Mandhari ya kijani kibichi na mwangaza wa asili kuashiria uzalishaji wa mazao katika mazingira ya asili.

Mtu mmoja amesimama kando ya ng'ombe mwekundu na mweupe aliyefungwa kwa mnyororo shingoni akishika kifaa kidogo na fimbo ndefu mkononi. Sakafu yenye tope na maji inaashiria mazingira ya shamba la kisasa au kituo cha uchunguzi wa mifugo. Muonekano huo unaakisi utunzaji wa wanyama wa kufugwa.

Mashine ya usindikaji wa chakula unasambaza jibini lililokunwa kupitia mkanda wa kusafirishia, mtiririko huu wa kiotomatiki unaonyesha uzalishaji mkubwa na ufanishi wa teknolojia ya kisasa ya viwandani, taswira hii inasisitiza maendelezo katika usalama na usambazaji wa chakula.

Ng'ombe wanakamuliwa kwa kutumia mashine ya kisasa ambayo imeunganishwa kwa kwenye chombo cha chuma cha kuhifadhi maziwa. Mrija wa plastiki unapeleka maziwa kutoka kwenye chuchu za ng'ombe moja kwa moja hadi kwenye mtungi, huku mandhari ya banda ikiweka misisitizo wa uzalishaji wa kisasa wa maziwa.

Mkulima amepiga magoti na kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe mwenye madoa meusi na meupe , akitumia ndoo ya chuma, ng'ombe amefungwa kwa mnyororo ndani ya banda la kufugia likiwa na vipaa vya shambani .

Watu kadhaa wanajitayarisha kugawa chakula kwa kutumia sufuria kubwa na bakuli za wali. Kazi hio ya pamoja inaonekana kufinyaka kwa utaratibu na mshikamano katika tukio la kijamii. Mandhari yanaashiria usaidizi wa kijamii na roho ya kujitolea.

Ndizi mbichi zimening'inia kwenye mti uliojaa majani mapana ya kijani kibichi likiwa kwenye ardhi wazi ya shamba, mpangilio huu wa asili unaonyesha hatua ya mwanzo ya uzalishaji wa ndizi. Mandhari ni ya kilimo Cha kijijini chenye utunzaji wa mazingira.

Ng'ombe wawili wanapita ndani ya njia ya chuma yenye nafasi finyu miili yao ikiwa na unyevu nyevu kama vile wamefunguliwa maji. hosi ya kushika maji imeegezwa upande mmoja ikiashiria mchakato wa kuwasafisha au kuwapooza. Mandhari ya nchi yanaonyesha mpangilio wa shamba wenye miti na uzio.

Watu wanashirikiana kupika au kugawa chakula kilicho kwenye bakuli za kijani na samawati. Mmoja anashikilia sinia, mwingine anatumia kijiko huku wote wakiwa wamevalia mavazi za kitamaduni. Mazingira ni ya nje yakiwa na mimea na ukuta wa karibu.

Miti ya ndizi imepangwa kwa mstari katika shamba lililotunzwa vizuri na matunda mabichi yananing'inia chini ya majani makubwa ya kijani. Njia iliyo wazi katikati inaonyesha mpangilio wa kilimo cha kisasa. Mazingira haya yanasisitiza umuhimu wa uzalishaji wa chakula kijijini.

Gampa la vitambaa linashikilia madonge meupe yanayoonekana kuwa jibini. Pembeni kuna sufuria yenye maji yaliyobaki. Mchakato huu unaonyesha hatua ya kuchuja maziwa na kutenganisha maziwa mganda na majimaji. Mazingira ni wa utengenezaji wa jibini wa jadi na usafi wa nyumbani.

Kundi la wafanyakazi wamesimama kwa makini katika eneo linalofanana na maabara au kiwanda. Wamevalia mavazi rasmi ya kazi, baadhi yao wakiwa na makoti meupe na kofia za ulinzi. Mtu aliyevaa shati la pinki anaongeza maelezo mbele ya meza ya chuma yenye kifaa kinachohusiana na mchanganyiko wa kemikali au unga maalum, mazingira yamejaa umakini na ushirikiano wa kitaalamu.

Shamba la migomba limepangwa kwa safu mimea ikiwa na majani mabichi na mashine imara, udongo unaonekana kuwa na rotuba na mimea ina afya nzuri, ikionyesha matunzo ya kilimo bora, mazingira haya yanadhihirisha juhudi za wakulima katika uzalishaji wa ndizi zao muhimu kwa chakula na biashara.

Mtu aliyevalia Koti jeupe anaeleza kwa undani kuhusu bidhaa za maziwa kwa kundi la watu lililokusanyika katika panda la maonyesho. Meza imejaaa vifaa vya kupimia, vyombo vya maziwa na vipeperushi vya elimu. Mapango ya nyuma yanaeleza juhudi za Kenya dairy board katika kuendeleza sekta ya maziwa.

Ng'ombe wamesimama kwenye mabanda ya ndani wakila kutoka kwenye vibuyu vya chakula vilivyoandaliwa. Njia la katikati na lango la chuma huwezesha uingishaji na usafirishaji wa chakula. Muundo wa banda ni wa mbao na chuma ukiashiria matumizi ya kiufundi ya kisasa katika ufugaji.

Watu wanashirikiana kutengeneza buti nyeupe kwenye chombo cha plastiki na chuma, wakiwa nje ya jengo la udongo. Mmoja anamimina kutoka kwenye chombo cha chuma huku mwingine akishika kijiko. Mazingira haya yanaonyesha shughuli ya kijamii au ya utamaduni.

Magari mawili ya mizigo yamepakia mitungi mikubwa ya chuma ya maziwa karibu na lango la kijani, la jengo lenye ukuta wa waridi, njia ya udongo iliyojaa mawe na taka ndogo inaonyesha mazingira ya kijijini. Au kituo cha ukusanyaji wa maziwa.

Watu kadhaa wamejipanga karibu na mashina ya migomba wakihudumu kwa pamoja kwenye ardhi nyekundu ya shambani. Jembe la mikono na toroli lililo nyuma linaashiria juhudi za kilimo cha kijumuiya, mandhari yanadhihirisha mshikamano wa wakaazi wa vijijini katika shughuli za uzalishaji.

Kopo linalochemka juu ya jiko, lina mchanganyiko wa maziwa au mtindi unaochujwa kwa kijiko cha kutolea. Muundo wake mzito waonyesha hali ya kuganda au kutengenezwa kwa siagi. Mazingira ya jikoni ni ya kawaida yakisisitiza utengenezaji wa bidhaa za maziwa nyumbani.

Mtu ameketi kwenye kigoda cha chini akikamulia maziwa kutoka kwa ng'ombe ya zizi lililojengwa matawi na mbao. Mkebe mweupe umeshikilia maziwa huku mavazi ya mtu huyo yakijumuisha blauzi nyeusi, kaptura na ushungi wa rangi nyekundu. Mandhari ya mazingira ya kijijini yanasisitiza maisha ya kawaida ya mfugaji na kazi ya mikono.

Ndizi nyingi zilizoiva zimetandazwa sakafuni kando ya ukuta huku kreti moja ikiwa imejaa ndizi, mazingira yanaonyesha mavuno au maandalizi ya kuuza ndizi sokoni.

Mitungi mikubwa ya chuma imejaa maziwa nje ya kituo cha ukusanyaji, huku mizani ya dijitali ikionyesha uzani wa lita zilizopimwa, wahudumu wawili wanashughulikia zoezi hili kwa ufanisi, na uchoraji wa ng'ombe kwenye ukuta unaongeza mvuto wa kijijini.

Mtu aliyevalia koti la samawati na glovu nyeupe anashughulika na mitungi ya chuma ya maziwa katika kituo cha usindikaji. Zana ya chuma inatumika kuhamisha maziwa kutoka kwenye mitungi hadi kwenye tangi kubwa la kuhifadhi . Mazingira yanahusiana na uzalishaji wa maziwa.

Mchungaji anayekamua ng'ombe katika uwanda kijijini ameegemea chini huku akikusanya maziwa kwenye chombo mandhari ya kijani na ng'ombe wengine waliopo huashiria maisha ya kila siku ya kilimo na uzalishaji wa mazingira taswira hii inahusisha kazi ya mikono ustawi wa jamii na uridhi wa shamba.

Mimea ya ndizi imepandwa ndani ya chafu yenye muundo wa chuma. Majani ni makubwa na ya kijani kibichi yakionyesha hali nzuri ya ukuaji. Mazingira haya yanasaidia kilimo cha kisasa chenye tija.

Ng'ombe wawili wanakamuliwa kwa mashine za kisasa zikiwa zimeunganishwa kwenye mitungi ya wazi, yenye maziwa, muundo wa chuma, na mabomba huonyesha teknolojia ya kisasa, ya ufugaji wa maziwa ili mitaswira ya uzalishaji bora wa chakula kwa nchi yake ya otomatiki.

Mkulima aliyevalia vazi la kinga anatibu ng'ombe kwa dawa ya kunyunyuzia kwa kutumia pumpu ya mgongoni. Zizi la mbao linaipa mandhari ya kazi ya kilimo cha kisasa. Hii inaonyesha juhudi za kuthibiti magonjwa na kuimarisha afya ya mifugo.

Mtu aliyevalia kofia na koti jeusi anamwaga maziwa kutoka kwenye chombo cha kijani hadi kwenye pipa jeupe lililoekwa kwenye gari jekundu, mandhari ni ya mashambani yakiwa na miti michache na uzio.

Majani makubwa ya mgomba yanatanda juu ya kichane cha ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, mimea mingine ya migomba inaonekana nyuma ikionyesha shamba lenye rutuba. Ardhi imefunikwa na majani yaliyokauka yakionyesha mzunguko wa maisha ya mimea. Huu ni wakati wa ukuaji kabla ya ndizi kuiva.

Mgomba wenye majani mazito ya kijani uko katika eneo lenye milima yenye uoto wa asili. Baadhi ya majani yamekauka yakionyesha hali tofauti za ukuaji au afya ya mimea. Mandhari inaakisi kilimo cha kitropiki na mazingira ya kijijini.

Mtu aliyevalia koti jeupe na kofia ya usafi, anamima kimiminika kwenye mashine ya chuma kwa kutumia kichujio cha kitambaa. Vifaa vya mashine vina bomba na vali vikionyesha shughuli ya kuchuja au kuchakata kiowevu kwa usafi.

Ng'ombe wa rangi nyeusi na nyeupe wanakula nyasi kwenye banda la kisasa la kulishia wakiwa wamesimama kwenye corridor yenye reli za chuma. Mfanyikazi aliyevaa koti la samawati na buti nyeupe anasimamia shughuli hiyo. Mandhari inaonyesha usimamizi bora wa mifugo katika shamba la kisasa.

Mkulima amevaa shati lenye michoro na buti akivuna ndizi kutoka kwenye shamba lenye miti mingi ya ndizi. Mandhari yanaonyesha shughuli ya kilimo katika eneo la tropiki.

Maji maji ya njano yenye mavuke meupe yanachemka ndani ya sufuria ya chuma, yakichanganywa kwa kijiko cha mbao. Mwonekano huu wa jiko wa kienyeji huashiria maandalizi ya chakula cha asili. Mazingira ni ya kawaida na ya nyumbani.

Ng'ombe wawili wamelala ardhini mmoja akiwa na mchanganyiko wa rangi nyeusi na nyeupe, mwingine akiwa na nyeusi zaidi, wametulia wakipumzika kwenye udongo wenye nyasi chache. Tagi ya rangi ya machungwa imo kwenye sikio la kushoto la mmoja wao ikionyesha uwepo wa ufuatiliaji wa utambuzi wa mifugo, mazingira ni ya kawaida yakionyesha utulivu wa shamba.

Wakulima watatu wanakusanya ndizi shambani, wakifanya kazi kwa ushirikiano. Ndizi nyingi zimetandazwa juu ya majani. Zikiwa tayari kusafirishwa au kuuzwa. Mazingira ni ya kijani na ya asili yakionyesha shughuli hai ya kilimo.

Mtu aliyevalia koti jeupe la maabara glavu za samawati na kofia ya nywele anashughulika na chombo cheupe akionekana kufanya jaribio la kisayansi mezani kuna vifaa vya maabara kama mitungi, silinda ya kupimia na sinki mandhari inaonyesha shughuli ya uchunguzi ama utafiti wa kisanyansi katika maabara.

Jibini la Cottage limewekwa kwenye chujio la kijani lenye chujio cha chuma likiwa tayari kuchujwa. Muundo wake ni wa chembechembe na kijiko kimo ndani ya chujio. Mazingira yanahusiana na maandalizi ya chakula.

Watu kadhaa wanajumuika wakigawa uji au supu kwenye bakuli kutoka kwenye chungu kikubwa, bakuli huwekwa kwenye trei tayari kwa kugawiwa ikiashiria tukio la usambazaji wa chakula .Mazingira ni ya usaidizi wa jamii au hafla ya pamoja.

Ndizi zimefungwa kwa mifuko ya plastiki ya samawati ili kuzuia wadudu na wagonjwa, njia hii inalinda mazao na kuchochea ukuaji bora wa ndizi.

Nyasi za bustani zimevunjika na bati limewekwa juu ya banda la muda katikati ya mti ya ndizi. Mandhari haya ni ya kijijini yakionyesha ualisia wa mazingira ya kilimo. Mpangilio huu unaashiria matumizi ya raslimali kwa njia rahisi na ya kienyeji.

Mkulima amesimama kwenye nyasi akinyunyizia maji au dawa kwa kutumia bomba, huku ng'ombe kadhaa wakionekana nyuma ya uzio wa mbao. Mazingira haya ya shamba yanasisitiza shughuli za ufugaj wa kisasa na uhusiano wa karibu kati ya binadamu na mifugo.

Mgomba wenye majani mapana umekua katika eneo lenye miti, ikiashiria mazingira ya kitropiki. Muktadha huu wa kijani na shina nyingi huleta hisia za uzalishaji endelevu na uzuri wa asili.